Hii ni noti ya shilingi elfu moja. Iko na jina gavana wa benki kuu, Patrick Njoroge. Pia iko na picha ya Rais wa kwanza wa kenya, mzee Jomo Kenyatta.

Mkono mmoja umeshikiliwa funguo za gari ilhali mkono wa pili unapokea zile funguo. Pako na karatasi nyeupe iliyowekelewa kalamu nyeupe.

Lori lenye rangi ya machungwa limebeba magari kumi. Magari matano yamebebewa sehemu ya juu ya lori, ilhali mengine matano yako sehemu ya chini. Magari yaliyobebwa ni ya rangi tofauti.

Gari lenye namba ya usajili KDR 963V, limefunguliwa mlango. Gari hili, limewashwa mataa kwa kuwa ni usiku. Mbele kuna gari lingine, lililoandikwa adventure tour .

Maandishi ya lipa na M-Pesa yaliyoandikwa kwa rangi nyeupe, kwa usuri wa kijani kibichi. Mkona mweupe umeshika simu, kana kwamba mtumiaji anataka kutumia mtambo wa M-Pesa.